Ndizi ina aina nyingi, kuna hii wanauza moja kumi kuna hii ya matoke kuna hizi ndogo ndogo sana. Ni muhimu sana watu wailime aina yoyote.

Mahosipitali wamejikakamua sana na wamejitahidi ili wamama wajifungue na wasikufe katika hio hali ya kujifungua. Maanake zamani wasichana wetu walikuwa wanakufa katika hali hiyo ya kujifungua sana.

Zamani yetu sai, watu wanashindana, kuna aina tofauti ya mchezo kama mchezo ya gari. Watu wanakuja na magari mbalimbali wanashindana gari gani inakimbia sana.

Magari mapya huwa wanatengenezwa hapa nchi yetu. Sana sana hizi buses kubwa, Scania huwa wanaleta vyuma kutoka sehemu nyingine wanaitengeneza kwa kuifungiafungia.

Magari ambao watu wetu wa zamani walikuwa wanaitumia. Ni magari gumu gumu, chuma zao zkoi nzito hawakua wanaisha haraka na walikuwa wanaeda mwendo wa kasi na walikuwa wanafika mahali mbali.

Hawa watu ambao wanauza mayai kwa barabara wanasaidika siku kwa siku. Maanake watu wameelewa faida ya mayai na wanainunua haraka sana.

Serikali ikikua stable inaweza kuwa kila mkenya anachukua gari ata kama ni ya kukopa ataaendesha analipia mdogo mdogo ikimaliza kulipa deni ya gari .Gari inakua yake kama awezi zingine zinifanya.

Kabla watu wanunue magari, serikali inafaa ijenge barabara, barabara mzuri ili watu waki-- wakikuja na magari, yasiharibike haraka haraka ajili ya njia mbaya.

Fridge ambazo tunazotumia kwa sasa zimeleta faida kubwa. Mbeleni kama wako na vitu amabazo zitaharibika haraka hazikua zinawezawekwa mahali tuitumie kesho lakini sahi tunaweka kwa fridge unaiamkia kesho iko sawa.

Lipa na mpesa iko na option mbili, buy goods na paybill . Buy goods iko na uzuri ambayo hutakua na kitu utakatwa ni bure kutuma kitu.

Biashara ndogo ndogo ndio imesababisha watu wengi kufaulu katika maisha hii. Eeeh, ukitegemea mshahara hakuna mahali utafika. Utakula tu hiyo mshahara na bado unaendelea hivo. Sasa ni muhimu kujituma na kuanza biashara ndogo ndogo.

Serikali imeleta mbinu ingine ya kulipa pesa yake yote. Kama inalipa wafanyikazi, inalipa kupitilia hii eCitizen . Kama ni wewe unalipa ushuru unalipa na hii eCitizen , imefanya ile pesa ambayo ilikuwa inapotea isipotee na ingie mahali moja.

Biashara ambayo watu wanaendelea ni biashara ndogo ndogo ya watu kuinua binafsi. Mtu akipata ajira mahali anaeka anaeka anaeka mpaka anafika mahali anajiundia yake kidogo

Kadi ya benki imerahisisha kazi ya kutoa pesa kama wanalipa bills za sehemu na mahali tofauti bila kubeba cash unaweza kubeba kadi yako uilipie.

Hizi manyumba refurefu ambao watu wa kimatajiri wanajenga, zina parking chini. Sababu wale ambao wanikodisha hizo manyumba wako na magari na hii inatatua shida ya parking .

Hii ndizi matoke ni chakula ambacho ni tamu sana wakulima siku za zamani walikua wanalima sana na kuipanda sikuzi wanapata tu shamba chache chache .

Ovacado imekuwa tunda muhimu sana ambayo wakenya wanaipenda sana kuikula Kwa chakula na kuitengeneza kama juice .

Karatasi za Ntsa ni muhimu sana tu kubeba kama ukona gari ambayo unaendesha. Maanake unaeza ingia ajali na polisi wakikukujia wanahitaji hii karatasi.

Yale magari ambayo yanatengenezwa katika nchi yetu ni magari mengi ambayo yana dhamana yao ziko hali ya juu, zinakaa sana hazitaharibika.

Afya yako ni muhimu sana hakuna mtu mwingine atakuangalilia afya yako isipokuwa wewe na ni muhimu uende hospitali ujiangalie afya yako imefika wapi kila wakati.

Biashara ya viatu imekuwa ikinoga sana katika nchi yetu. Maana watu huvalia sana viatu Kwa shughuli tofauti tofauti kila siku.

Kampuni ya Mount Kenya inapeleka maziwa yao kila mahali ya hii nchi. Huwa wanazungusha sana, wanaiuza saana kwa watu na watu wanaichukua.

Wakulima wamefanya juhudi kubwa ya kufanya kilimo ili watoe matunda na vegetables nyingi ili watu wa sokoni wasitaabike na kukaa bila hio matunda.

Serikali imejenga masoko ya watu wa mboga, wale ambao wauza maziwa, kila county wanajenga masoko mbilimbili.

Wakenya huwa wanachukuanga nguo za mitumba sana wengi wao hawezi kunua nguo mpya na wanatumia hizi.

Watu wetu baadhi, wengi wao wanaendelea na biashara ndogo ndogo, na Mungu amewabariki nayo. Wanajisimamia kifedha na kimaisha na wanafanya shughuli yao vizuri.

Wamama kama hawa ambao wanauza mboga inje, wanapigwa na jua kali, ni muhimu sana waangaliwe hali yao, watengenezewe soko yao, ili wakue na mahali nzuri.

Pesa ndio imekuwa kitu muhimu sana katika hii dunia. Pesa ndio inaongea kila mahali. Sasa hivi akuna kitu inaeza fika pesa ikishikana.

App za Safaricom zimerahisisha mtu achukue bundles . Kama anataka kutuma pesa anaingia tu hio app . Kama ni subscriptions anataka kujiekea imeimarisha shida kubwa.

Kampuni za kuuza magari katika nchi hii yetu imekuwa nyingi siku hizi, na imeleta faida. Ukitaka gari ya aina yoyote, utapata bei rahisi na iko karibu.

Magari makubwa yanaweza nunuliwa na watu ambao wakona pesa kubwa. shida Yao ni ku maintain .Yakiharibika kutengeneza ni shida mafuta.

Watu wengi Wa sahii wako na magari, gari imekua muhimu katika maisha ya kila mtu. Kama Ni kusafiri kama kwenda mahali karibu. Nauli ya magari imekuwa ni nauli nyingi watu wameamua kujinunulia gari yao.

Pesa za zamani za kenya ilikua pesa nzuri sana ile ya karatasi kama mia mbili, hamsini. Ilikua pesa ya maana sana kabla haijatoka. Hii pesa ambayo walileta juzi hii si pesa.

Health assuarance ni kitu mzuri mtu akue nayo, kama watu wanaweza kulipia ukiwa na afya mbaya ni kupeleka hospitalini. Wakikulipia kitu kidogo pia wewe ujiongeze ile ingine, maanake afya sikuhizi ni kitu ya muhimu na ghali huwezi afford peke yako.